Muuguzi au mfanyikazi wa afya aliyevaa barakoa ya samawati akimpa sindano mtu mwingine. Mtu anayepokea sindano ameketi na pia amevaa barakoa. Muuguzi amevaa glovu nyeupe.

Mgonjwa amelala kitandani katika chumba cha hospitali akionekana kuwa anapokea matibabu. Upande wa kulia kuna mfanyikazi wa afya amevaa vazi kamili la kujikinga linaloashiria tahadhari dhidi ya maambukizi akimhudumia mgonjwa labda akimpa sindano au kumchunguza.

Mobile Clinic .Kliniki hii ni lori kubwa lililobadilishwa kuwa kituo cha matibabu kinachotembea ikiwa na ngazi ya kuingia. Mbele ya kliniki hiyo mwanamke anayeonekana kuwa mwanafunzi wa afya anatembea akiwa amebeba mtoto kumkinga na jua au mvua.

Wanawake watatu wamesimama mbele ya hema kubwa lenye bango lenye maandishi. Bango hilo linaeleza kuhusu huduma za afya na afya ya akili. Wanawake hawa wanaonekana kuwa wafanyikazi au washiriki wa mradi huo. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya jengo la matofali, ikionyesha kuwa kliniki hio ya rununu inaweza kuwa imewekwa katika eneo la jamii.

Mwanamke wa Kiafrika akiwa amevalia nguo za kitamaduni na shanga nyingi shingoni akiwa amebeba mtoto mgongoni anaketi kando ya mwanamke mwingine ambaye anaonekana kuwa mfanyakazi wa afya au mtafiti ambaye amevaa barakoa na anashikilia karatasi akimueleza kitu.

Kinywa cha mtu mwenye ndevu. Mkono uliovaa glovu ya samawati unafunua mdomo ili kuonyesha meno ya mbele ya juu na chini. Kuna pengo dogo kati ya meno mawili ya mbele ya juu. Nyuma, kuna sehemu ya kiti cha meno na droo za samawati, ikionyesha kuwa picha ilipigwa kliniki ya meno.

Mkono ya mtu aliyevalia glavu ya samawati akishika chombo cha matibabu chenye mpini wa njano. Mikono mingine ya matibabu au meno imepangwa kwenye kitambaa cha samawati kilichopasuka kikiwemo mkasi, kisu na vifaa vingine vya chuma.

Daktari wa meno akiwa amevaa kanzu nyeupe na barakoa akimchunguza mdomo wa mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha meno. Daktari anaonekana akitumia zana ndogo kuchunguza meno ya mgonjwa, mazingira yanaashiria ofisi ya daktari wa meno au kliniki.

Mfano wa kinywa cha binadamu hulenga meno. Inatoa taswira ya jinsi daktari wa meno anavyoweza kukagua mdomo; kwani kuna kioo kidogo cha meno kinachotumika kuangalia jino lenye shimo au kuoza. Meno yanaonekana kuwa meupe ingawa baadhi yanaonyesha dalili za matatizo.

Uso wa mwanaume akitabasamu na kuonyesha meno yake. Anaonekana akitumia kijiti kidogo cha rangi ya manjano, pengine mswaki wa asili kusafisha meno yake au labda kutafuna kitu. Meno yake yanaonekana meupe na safi, ingawa jino moja la chini linaonekana kukosekana.

Kinywa wazi kikiwa na meno ya juu na chini. Meno yanaonekana kuwa na matatizo kadhaa, ikiwa ni pamoja na kubadilika rangi, baadhi yakiwa yamevunjika au kuchakaa. Pia kuna dalili za matatizo ya fizi, kwani yanaonekana kuwa mekundu na labda yamevimba au yameathirika.

Mikono miwili iliyovalia glavu za rangi ya waridi ikiwa imeshika vifaa vya meno. Mkono wa juu unashika kibano na mkono wa chini unashika kioo kidogo cha meno. Mandhari ya nyuma ni rangi ya samawati hafifu.

Mkono ulio vaa glovu ya rangi ya samawati ukiwa umeshika vifaa vitatu vya meno. Vifaa hivyo ni pamoja na kibano cha chuma, kio kidogo cha meno chenye mpini wa kijani na kifaa kingine chenye ncha ndogo chenye mpini wa samawati au njano.

Kinywa wazi cha mwanaume huku mkono uliovalia glavu ya samawati ukishikilia kioo kidogo cha meno na kukipeleka ndani ya kinywa chake. Hii inaashiria mwanaume huyo anapata huduma ya daktari wa meno au usafi wa meno. Meno yake yanaonekana kuwa meupe na safi.

Mdomo ulio wazi ambapo baadhi ya meno yanakosekana, hasa katika taya ya juu na chini. Meno yaliyobaki yanaonekana kuwa machache na baadhi yameharibika. Mikono miwili iliyovaa glavu nyeupe inashikilia midomo wazi.

Kundi la wahudumu wa dharura, wengi wao wakiwa wamevaa sare nyekundu wakiwa wanamchukua mtu aliyelala kwenye machela. Wanaonekana wakimbeba mgonjwa huyo kuelekea kwenye gari la wagonjwa ambalo mlango wake wa nyuma uko wazi.

Eneo lililofurika vibaya ambapo maji mengi ya rangi ya udongo yamefunika barabara na sehemu za chini za majengo. Kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamebeba vitu, wamekusanyika kwenye mashua ndogo au kitu kinachofanana na mashua katikati ya maji.

Wataalamu watatu wa afya waliovalia sare nyekundu na barakoa za samawati au nyeusi wakishughulika na kifaa kinachoonekana kama machela maalum au kitanda cha wagonjwa kilicho vifaa vya matibabu. Karibu na ndege kubwa nyeupe. Wanaonekana wakiandaa au kupakia vifaa hivyo, ikionyesha shughuli za huduma ya usafirishaji wa mgonjwa kwa ndege.

Kundi la askari au maafisa wa usalama wakiwa wamevalia sare za kijeshi na kofia za chuma wakipanda pikipiki. Kila pikipiki ina abiria wawili ambapo yule aliyekaa nyuma anaonekana ameshika bunduki. Wako katika safu na pikipiki ya kwanza imeonekana wazi kuliko zingine zinazofuata ambazo zimefifia kidogo.

Gari la kubebea wagonjwa jeupe na mistari nyekundu na alama ya msalaba mwekundu, likipita kwenye barabara ya udongo iliyojaa tope na maji. Gari hili linaonekana kuwa imara la kuvuka maeneo magumu, ikionyesha kuwa linatumika katika maeneo ya vijijini au yenye barabara mbovu.

Kundi la watu wakitembea kwa maji nyingi yaliyofunikwa na rangi ya udongo labda mvua kubwa au mafuriko. Watu hawa wamebeba mali yao kichwani na mgogoni. Baadhi yao wamevaa fulana za kuakisi mwanga vikionyesha kuwa hali na shirika la msaada au wanahama kutokana na jengo hilo.

Kundi la watu wakitembea kwenye maji mengi ya kahawia, yanayofikia magoti au kiunoni, katika eneo linalofanana na makazi duni au jumba la mabati. Majengo upande wa kushoto na kulia yamejengwa kwa vifaa visivyo rasmi, kama vile mabati na mbao na yanaonekana kuadhiriwa na maji.

Shuguli ya ukusanyaji wa taka katika eneo linaloonekana kuwa makaazi duni au mtaa wa mabanda, kuna lori kubwa la kijani la taka likipakia takataka huku mtu mmoja akiwa juu ya lori akimsaidia kurusha takataka ndani, Chini kuna rundo kubwa ya mifuko ya taka ya samawati na mifuko ingine enye uchafu.

Soko la mazao lenye rundo kubwa la matunda na mboga mbalimbali. Kuna karoti, nyanya, viazi, vitunguu, pilipili hoho na mazao mengine mengi yaliyopangwa vizuri. Baadhi ya amzao yamewekwa kwenye vikapu, mifuko au masanduku.

Kunda la watu wanne wakifanya kazi katika eneo lenye udongo na mimea. Wawili kati yao wanatumia majembe kuchimba udongo, moja akiwa amevaa shati jeusi na mwengine amevaa shati jeupe. Mtu wa tatu anaonekana amesimama karibu na shimo na wanne amesimama upande wa kulia wa picha.

Mandhari ya milima na mabonde, inaonyesha safu za milima mirefu iliyofunikwa na miti ya kijani kibichi. Bonde pana lililo katikati linaonekana kuwa na nyasi za kijani kibichi na mto au vijito. Anga lina mawingu meupe na makubwa huku chini likiwa na rangi ya samawati iliyokolea.

Mtoto mdogo wa kiume akiwa amevaa sweta nyekundu na kaptula, akinawa mikono yake kwenye beseni la kijani. Maji yanatoka kwenye bomba lililounganishwa na tanki kubwa la maji jeusi, lililowekwa kwenye sehemu ya chuma ya kijani. Karibu na bomba kuna chupa ya sabuni ya maji.

Chini ya maji iliyojaa miamba ya matumbawe yenye rangi ya kahawia na dhahabu. Maji ni safi na samawati na yanaonekana kuwa na kina tofauti. Samaki wachache wadogo wanaonekana wakielea karibu na matumbawe.

Chumba cha upasuaji chenye madaktari waliovalia mavazi ya upasuaji na kofia. Mmoja wa madaktari anaonekana akisimama mbele ya skrini kubwa inayoonyesha taswira ya ndani ya mwili. Kuna vifaa vya upasuaji, taa za upasuaji na mifuko ya dripu inayoonekana juu.

Mapipa mawili marefu ya takataka ya plastiki, pipa moja lina rangi ya samawati hafifu na lingine ni jeupe, na yote yana vifuniko vinavyoteleza kwa urahisi wa kufungua na kufunga, yameundwa kwa mtindo mwembamba unaoruhusu kuweka katika sehemu ndogo.

Mtu akishika feni ndogo ya mezani yenye rangi nyeupe. Feni hiyo ina shingo inayonyungulika na gridi ya chuma mbele. Nyuma kuna sakafu na kwa mbali kuna pipa la taka la manjano na chupa za maji pamoja na pembe ya meza ya mbao.

Chupa kubwa ya lita tano ambayo ni pombe ya dawa inayotumika kwa matibabu ya kwanza na matumizi ya upasuaji. Imeandikwa kuwa ina asilimia sabini ya ujazo wa pombe. Pia kuna maelekezo ya kuihifadhi mahali penye baridi na mbali na watoto.

Dawati la ofisi lililo na kompyuta ya zamani ya mezani. Kando ya kompyuta kuna kibodi ya rangi ya pembe, kipanya na vifaa vingine vya kielektroniki ikiwemo simu ndogo nyeupe. Kuta za chumba zimepakwa rangi ya manjano na zinaonekana kuwa na madoa au kuchakaa.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini akiwa amefunikwa na shuka ya samawati ikionyesha kwamba labda yuko katika hospitali. Mgonjwa ana jeraha au mfupa uliovunjika kwenye mkono ambao umefungwa kwenye llasta na umening'inizwa juu Kwa kutumia Mfumo wa kamba, uli na uzito.

Gari la wagonjwa jeupe likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya lami karibu na jengo. Mlango wa nyuma wa gari umefunguliwa na inaonekana kuwa na tairi ya ziada imefungwa nyuma. Juu ya gari kuna taa za dharura za rangi nyekundu. Upande wa kulia, kuna mtu ameketi kwenye kiti nje ya jengo.

Kifaa cha kimatibabu, ambacho kinaonekana kuwa incubator ya watoto wachanga kinachotoa mwanga wa samawati. Juu ya kifaa hicho kuna kitambaa cheupe kilichofunikwa. Skrini ya kidijitali kwenye kifaa inaonyesha namba mbalimbali, labda zinazoashiria joto au vigezo vingine muhimu.

Toroli ya chuma yenye magurudumu iliyojaa vifaa mbalimbali vya matibabu ikiwemo chupa za dawa, vifaa vya sindano na chombo cha taka cha kibayolojia. Toroli hiyo imesimama kwenye sakafu yenye vigae ndani ya chumba kinachoonekana kama hospitali.

Jicho la mtu likifunguliwa kwa upole kutumia vidole. Kope zake ni nyeusi na nene. Eneo la jicho linaonekana kuwa na unyevu kidogo pengine kutokana na machozi au unyevu wa kawaida wa jicho. Ngozi karibu na jicho inaonekana kuwa na rangi nyeusi na yenye matone madogo.

Bango la uhamasishaji kuhusu afya ya akili likiwa na kichwa cha habari kikubwa. Mwanaume kijana mwenye ngozi nyeusi akiwa ameketi kwenye kiti cha mbao na mikono yake imeshika kichwa chake akionyesha mawazo mazito au maumivu ya kichwa. Juu yake kuna mchoro wa mistari iliyochanganyika ikifahamisha utata wa mawazo.

Mchoro unaoonyesha mwanamke akionekana kuchoka sana au kupatwa na msongo wa mawazo akiwa mezani pake. Amelala kifudifudi kwenye kompyuta yake ndogo, akiwa ameketi kwenye kiti cha ofisi cha masamawati. Kuna kikombe cha samawati chenye mvuke upande wa kushoto wa kompyuta.

Wodi ya hospitali au chumba cha wagonjwa, ikiwa na vitanda viwili vilivyo na matandiko meupe na samawati. Kati ya vitanda hivyo kuna kabati dogo la rangi ya samawati. Mwanamke anayeonakana kuwa muuguzi au mfanyikazi wa afya, ameinama akifanya kitu karibu na kiti cha magurudumu au kifaa kingine cha hospitali.

Mtu akipokea sindano, labda ya chanjo. Mkono uliovaa glavu ya samawati unashikilia sindano ikichoma kwenye mkono wa mtu mwingine, ambaye mkono wake umevaliwa na nguo ya rangi ya kahawia chupukia.

Mtaalamu wa afya akimpatia mtoto mchanga chanjo ya matwani mdomoni. Mtoto amewekwa kwenye mikono ya mtaalamu ama mmoja huku mwengine akimpatia chanjo. Picha inatoka hisia ya utunzaji wa afya ya watoto.

Mwanamke labda mama akimshikilia mtoto mdogo ambaye anaonekana kupatiwa chanjo au dawa. Mwanamke mwingine ambaye labda ni mhudumu wa afya amevaa kitambaa cha kichwa chenye maua na anatoa dawa au chanjo kwa mtoto huyo. Kuna meza ndogo ya kijani kibichi nyuma yao. Inaonekana ni tukio ya matibabu au afya ya umma labda katika kliniki ya nje au kijijini.

Mwanamke anayeonekana kuwa mfanyikazi wa afya akimpatia mtoto mchanga chanjo ya malaria mdomoni. Mtoto ameketi kwenye paja la mwanamke mwingine anayeonekana kuwa mama yake na wote wamevaa barakoa.

Kundi la wanawake na watoto, wengine wakiwa wamebeba watoto wachanga wakiwa wamekusanyika chini ya ukumbi mrefu wa jengo la matofali. Kwenye ukuta kuna mabango yenye maandishi. Wanaume wawili wamesimama upande wa kulia wakiwa wametazama kundi la wanawake. Wote wanaonekana kusubiri au kushiriki katika tukio fulani.

Mikono ya mtu mzima ikimpatia mtoto mchanga chanjo ya matone mdomoni. Tone la chanjo la rangi ya waridi linaonekana likidondoka kutoka kwenye chupa ndogo. Mtoto anaonekana akitazama juu, na nywele zake zinaonekana fupi na zimepindapinda. Hii inaonyesha tukio la chanjo au utoaji wa dawa kwa mtoto.

Watoto wanne wakiwa wamekaa chini kwenye mkeka wa asili wakiwa wamekusanyika kuzunguka kitabu au daftari lenye picha zenye rangi. Wanaonekana kujifunza au kujadili kile kilicho kwenye kitabu hicho. Watoto wote wamevalia nguo za kawaida na mandhari inaonyesha mazingira ya rahisi ya ndani labda nyumbani au katika kituo cha elimu cha jamii.

Mtaalamu wa afya aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga na barakoa akimchukulia mtoto mdogo sampuli kutoka puwani au kooni kwa kutumia usufi. Mtoto amevaa barakoa inayoning'inia chini ya kidevu na anaonekana akishirikiana na mtaalamu wa afya.

Mwanamke akimshika mtoto mdogo, ambaye anaonekana akilia wakati muuguzi aliyevaa barakoa akimpatia mtoto sindano kwenye mguu. Wote wamekaa katika eneo linalofanana na kituo cha afya au kliniki, kukiwa na viti vya mbao nyuma.

Sindano yenye dawa ya rangi ya samawati ikiwa imeingizwa kwenye chupa ndogo ya glasi iliyo na kimiminika cha rangi ya samawati pia, ambacho kinaweza kuwa chanjo au dawa. Mandhari ya nyuma ni nyepesi na ya rangi ya samawati iliyofifia.

Mikono ya mtu ikioshwa kwa sabuni na maji yanayotiririka kutoka bomba ngogo la plastiki lililounganishwa kwenye chombo cheupe. Maji yanatiririka ndani ya ndoo ya plastiki iliyo chini. Mikono imejaa povu la sabuni, ikionyesha umuhimu wa kunawa mikono.

Lango la mpira wa mguu lenye fremu ya rangi nyeusi na rangi ya chungwa likiwa na nyavu nyeusi. Lango hili linaonekana kuwa na ukubwa wa kati linaweza kutumika kwa mazoezi au michezo midogo. Linaonekana kuwa kwenye mandhari nyeupe likiashiria bidhaa mpya.

Mwanariadha, anayeweza kuwa mchezaji wa mpira wa miguu kutokana na namba kumi kwenye kifua chake na viatu vya michezo vyenye ncha za njano akitibiwa jeraha la mguu wake. Anaonekana ameketi chini kwenye nyasi bandia au uwanja huku mtu mwingine akimfunga bandeji mguuni.

Pambano la ngumi, ambapo bondia mmoja mwenye kichwa chenye nywele chache anapigwa ngumi kali usoni. Ngumi hiyo imetoka kwa bondia mwingine ambaye mkono wake tu ndio unaoonekana, akiwa amevaa glavu ya samawati.

Mchoro wa mguu wa binadamu, uliotengenezwa kwa komyuta, inaonyesha eneo la kifundo cha mguu likiwa na rangi nyekundu na ya machungwa inayong'aa , kuashiria maumivu au kuvimba. Ndani ya eneo hilo lenye maumivu, mifupa ya kifundo cha mguu imeonyeshwa wazi.

Mimea yenye majani makubwa ya kijani kibichi yenye umbo la moyo au duara. Majani yanaonekana kuwa na mishipa inayotamkwa. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti mingine na mimea ikionyesha mazingira ya asili labda msitu au bustani.

Shamba ndogo la bustani lililopandwa mimea mbalimbali. Sehemu ya mbele ina mimea yenye majani ya rangi ya zambarau na kijani. Nyuma yake kuna vitunguu au mimea mingine mirefu yenye majani membamba ya kijani kibichi.

Mimea midogo yenye majani membamba na marefu ikikua kwenye udongo. Kuna majani mengine makavu na mimea mingine mirefu inayozunguka, ikionyesha mazingira ya shamba au bustani yenye mimea mbalimbali . Jua linaonekana kuangaza kwenye majani na kufanya mimea ionekane yenye afya na inayostawi.

Mimea yenye majani mabichi, labda miti midogo au vichaka ikiwa imekua vizuri chini ya jua kali. Majani yanaonekana kuwa na afya. Mandhari ya nyuma inaonyesha mimea mingi na anga ya samawati safi ikionyesha mazingira ya asili au bustani.

Mmea wa nyanya uliokomaa, ukiwa na nyanya nyingi ambazo bado hazijakomaa zenye rangi ya kijani. Mmea umefungwa kwenye vigingi vya mbao ili kusaidia kukua wima. Mwangaza wa jua unaonekana wazi, na anga ina mawingu machache.

Mimea midogo yenye maua madogo ya manjano mbele, ikiwa imetoka nje ya mkondo. Nyuma yake kuna mawe makubwa, baadhi yakiwa yamewekwa kama hatua. Chini ya mawe kuna udongo wenye nyasi chache. Kwa mbali, sehemu ya miguu ya mtu inaonekana; amevaa viatu vya rangi ya mzaituni na sketi ya kijivu.